Nguzo mbele refu na nene ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, vinavyotumika kupooza au kuongeza nguvu ya umeme na kusambaza kupitia nyaya ambazo zinaenda sehemu mbalimbali za jamii.

Nguzo ndefu zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya ambazo hutumika katika usafirishaji wa nishati hiyo muhimu, kwenda sehemu mbalimbali za jamii.

Minara mirefu iliyotengenezwa kwa kutumia chuma ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya refu ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo ya umeme, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Stesheni ambayo inatumika kupooza nguvu ya umeme pamoja na kukuza nguvu ya umeme, ikiwa na vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nguzo refu za chuma, ambazo zina nyaya nene zinazotumika katika usafirishaji wa nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili refu zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ambavyo hupunguza au kuongeza nguvu ya umeme pamoja na nyaya refu, ambazo husambaza nishati hiyo katika maeneo mbalimbali ya jamii.

Nguzo refu zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya nene ambazo hutumika katika usafirishaji wa nishati ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili ndefu zilizofungwa vifaa mbalimbali kwaajili ya kupooza na kuongeza nguvu ya nishati ya umeme. Kukiwa na nyaya ndefu ambazo zinatumika katika usambazaji wa umeme katika maeneo mbalimbali ya jamii.

Nguzo mbili refu zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, zikiwa na nyaya nene ambazo hutumika katika usafirishaji wa nishati hiyo muhimu katika sehemu mbalimbali za jamii.

Nguzo refu na nene ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, vikiwa na nyaya refu ambavyo hutumika kusafirisha nishati hiyo muhimu, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo nene na refu, ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, vinavyotumika kupooza au kuongeza nguvu ya nishati hiyo, na kusambaza kupitia nyaya nene ambazo zimefungwa kwenye nguzo hiyo, na sehemu mbalimbali.

Nguzo refu na nene iliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na taa ambayo humulika wakati wa usiku, pia kukiwa na nyaya nene na ndefu zinazotumika katika usafirishaji wa nishati ya umeme katika sehemu mbalimbali za jamii.

Daraja kubwa lililotengenezwa katika maporomoko ya maji, likiwa na mifumo ya kufua umeme. Maji hayo huzungusha magurudumu, na magurudumu hayo hubadilisha nguvu hiyo kuwa nishati ya umeme.

Taa za barabarani zinazotumika kuongoza magari pamoja na watembea kwa miguu, zikiwa ina rangi ya kijani ya alama ya mtu akitembea kumaanisha ni salama kuvuka kwa wakati huo, pia kukiwa na sekunde ambazo zimehesabu mpaka taa hiyo kubadilika.

Mafundi wakiwa wanatengeneza au kupandisha taa ya barabarani katika nguzo refu, ambayo hutumika kuongoza magari ili kupunguza ajali za barabarani katika makutano ya barabara , taa ya rangi nyekundu kumaanisha kusimama, na rangi ya kijani kimaanisha kupita, na rangi ya njano ikimaanisha kuwa tayari.

Alama ya barabarani yenye muundo wa duara, iliyo na rangi nyekundu nyeupe nanyeusi, yenye alama 'p' iliyokatwa kumaanisha kuwa sehemu hiyo hakuna maegesho ya vyombo vya moto.

Taa za barabarani ambazo hutumika kuongoza magari pamoja na watembea kwa miguu, ambazo hubadilika kuwa nyekundu, kijani pamoja na njano, nyekundu kumaanisha kusimama, kijani kumaanisha kupita na njano kumaanisha kuwa tayari.

Sehemu ya barabara iliyo na makutano, kukiwa na taa zinazoongoza magari pamoja na watembea kwa miguu, pia kukiwa na kibao cha pembetatu, kikionyesha alama ya mtu anavuka, kumaanisha sehemu hiyo ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka.

Alama ya barabarani yenye muundo wa duara ya rangi nyekundu pamoja na nyeupe, ikiwa mbele ya jengo kubwa yenye kimstari cha rangi nyeupe uliolala, kama alama ya kutoa kumaanisha sehemu hiyo hairuhusiwi kuegeshwa magari.

Utengenezaji wa barabara ya lami, ambayo imemwagwa katika njia ndefu, ikitumiwa mashine nzito ya kisasa kukandamiza lami hiyo, ili iweze kushikamana na kuwa ngumu tayari kwa matumizi.

Sehemu ya makutano ya barabara ya lami zinazotokea pande nne kukiwa na muundo wa duara pamoja na alama au mistari meupe ikihashiria hiyo ni sehemu salama watu kuvuka

Vijana wakiwa wanafanya kazi ya kutengenezea barabara au kumwaga lami katika njia ya vumbi, wakitumia mashine kubwa ambayo hukandamiza lami hiyo ili kuwa ngumu na iweze kukauka na kutumiwa.

Dereva wa kiume wa chombo cha moto aina ya pikipiki, akiwa amesimama pembeni mwa chombo hicho na kuvaa kofia inayomkinga asipate madhara pindi atakapopata ajali, pamoja na kizibao cha rangi ya kijani, kilicho na picha au jina la kampuni.

Vijana wawili, wakiwa katika chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki. Mmoja akiwa dereva na mwingine akiwa amepanda kwa nyuma katika barabara ya lami.

Mkusanyiko wa watu wa rika na jinsia tofauti, wakiwa wamesimama, wengine wakitembea pembezoni mwa barabara ya lami, wakisubiri usafiri au magari kwa ajili ya kuwatoa sehemu moja na kuwapeleka sehemu nyingine.

Mteja akiwa anapokea bidhaa alizoagiza kupitia mtandao wa simu au kwa kupiga simu kutoka kwa dereva aliyoleta bidhaa hiyo kwa kutumia usafiri wa pikipiki, akivaa shati pamoja na mfuko wenye alama ya kampuni ya Kangu.

Wahandisi pamoja na wafanyakazi wengineo wakiwa katika shughuli za utengenezaji wa daraja kubwa au barabara inayopita juu, ikiwa imesimamishwa kwa kutumia nguzo za simenti pamoja na vyuma vizito.

Mapipa madogo na mifuko ya plastiki ambayo hutumika kuhifadhia taka, ikiwa imewekwa pembezoni mwa barabara katika ukoka wenye nyasi fupi za rangi ya kijani.

Matanki madogo ya rangi nyeusi lakini na mifuniko ya rangi tofauti, inayotumika kuhifadhia taka za aina mbalimbali, mfuniko wa njano kumaanisha kuhifadhiwa taka zinazoweza kutumika tena, mfuniko mwekundu kumaanisha taka hazifai kutumika tena, mfuniko wa kijani kumaanisha taka za kaboni.

Vijana wakiwa katika shughuli ya usafishaji wa mazingira; kwa kuokota taka zilizozagaa ovyo, na kuzipakiza katika gari ili kwenda kutupwa katika dampo au sehemu maalumu.

Wafanya usafi waliovaa sare wakiwa juu ya gari wengine wakiwa chini. Wakibeba vifurushi vidogo vilivyoachwa pembezoni mwa barabara na kuvipakiza katika gari kubwa ili kupelekwa majalalani au dampo.

Pipa la rangi nyekundu lililotengenezwa kwa kutumia plastiki, likiwa na matairi madogo, yanayosaidia katika usukumaji au uvutaji likitumika kuhifadhia taka ngumu au uchafu.

Takataka zinachomwa moto kwa ajili ya kusafisha mazingira, ili kuepusha magonjwa yanayoambukiza, kama kipindupindu na kuhara.

Uchafu au taka za makaratasi, maboksi, chupa pamoja na mifuko ya plastiki. Ikiwa imehifadhiwa katika kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma, mbele ya jengo kukiwa na mifagio ambayo hutumika kusafisha chini.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wanafanya usafi wa mazingira kwa kuokota taka zilizotupwa pembezoni mwa barabara, wakitumia mabeleshi na kuhifadhi katika torori dogo linalosukumwa ili kupelekwa jalalani.

Mazingira ya dampo au jalala, lililo na uchafu mwingi ambao ni mkusanyiko wa makopo, makaratasi, nailoni na vitu vingine pembezoni mwa ukuta mrefu.

Bomba refu la maji ambalo hutumika kusafirisha maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, pembeni kukiwa na visima vya maji vilivyopo ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu.